Hizi zinaonekana kuwa ni ndizi mingi tena zaidi pale ambapo yametolewa tu kwenye shamba na zinapelekwa kwenda kuuzwa kwenye vibanda na eneo za kuuziwa na inamanufaa tena zaidi pale ambapo mkulima ataenda kuuza na kupata pesa zaidi.

Mtu huyu anaonekana kuwa akigawanya maziwa kwenye tungi lingine hadi tungi lingine, na kuna mtu ambaye anaandika rekodi ya maziwa ambaye amemwagilia ndani, huyu anapeleka maziwa kwenye kituo cha maziwa ili ichukuliwe iende kwenye factory ama.

Mahindi haya yameenezwa kwenye njuu ya jikoni ili ku yakauke na yatatumiwa kutumiwa kama mazao tena mengine ili kupandana na yatatoa tena mazao mazuri tena zaidi.

Kibanda hili linaonekana kuvutia tena zaidi kwa kuwa yamerembeshwa na vyakula vingi tena zaidi kama vile ndizi ,machungwa ,nyanya na zinginezo zinaonekana kuwa vyakula vitamu na vimeiva tena sana.

Chakula inaonekana kuwa chakula kitamu na ni cheupe inaweza kuwa ni wali au ugali na ni inaonekana kuwa ni chakula cha tamu, mtaamu sana na pia inatumanufadhi ili kuwa inaweza kushibisha mtu yeyote aliye na njaa.

Mahindi hizi zinaoeneka kupigwa na madudu nyingi tena zaidi pale ambapo madudu yanakula mahindi ili yapate vyakula pia nao na inaathiri mahindi tena zaidi kwa kuwa haitapata mazao mazuri tena kama ambavyo mkulima ametaka.

Mitungi hizi zinatumika kuweka maziwa na, mara mingi zinarumika kwenye, kampuni za maziwa, ni ya thamana sana kuweka maziwa kwenye mitungi hizi, ili sizimwagike kwa urahisi tena na, mitungi hizi ni ngumu kupasuka.

Ng'ombe hawa wamefungwa na yanaonekana kuwa ni ng'ombe za maziwa na yanapewa vyakula vyao na ina maana kubwa tena zaidi kulisha ng'ombe zako ili kupata nyama au maziwa mingi.

Ndizi hii inaonekana kuwa ndizi kubwa zaidi na iko tayari kukulwa na iwapo utakula kwa kutoa maganda au kukatakata ili kuweka kwenye moto alafu ungoje kwa dakika kidogo ili ukule na mazingira haya inaonekana kuwa mazingira mzuri kwa sababu imejaa miti.

Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni ndizi nzuri tena zaidi pale ambapo unaweza kuona ndizi imeiva na ni ndizi kubwa tena zaidi. Mwenyeji akiuza anaweza kupata pesa kwa urahisi tena zaidi kwa sababu mtu akiona ni tamu na ana hiyo upendo wa kununua.

Mtu huyu anaonekana kuwa mfanyikazi wa kampuni la maziwa. Pale ambapo tuliona kwa ukarimu kisha unaona mtungi ya maziwa yaongeza pale kando yakiwa yamepangwa kwenye ukuta na anatumia kupima maziwa iwapo kama ni safi ama ina ugonjwa yoyote.

Ndizi hizi yamepandwa kwenye shamba kuu ya mkulima, pale ambabo unapata ndizi zimeiva vizuri Kwa sababu ya ulezi na kuna manufaa na majukumu mingi pale ambapo unapata ndizi hizi yameiva pia kuwa tamu zaidi ukila na ukitumia.

Ng'ombe haya yametoka kunyunyuziwa dawa na dawa hizo inatumika kutoa madudu ambayo yanavuta damu ya ng'ombe na kufanya ng'ombe iwe konde na kufanya ng'ombe iwe na hali mbaya na ina manufaa tena zaidi kwa kunyunyuzia ng'ombe yako dawa itakaa na afya njema.

Jumba hili ni jumba la kupimia damu pale ambapo unatolewa damu yako ili kupelekwa kwenye jumba hili kupimwa ukimwi na ugonjwa zinginezo na ina maana kupima damu yako ili kujua pale ulipo.

Mvinyo hivi yaani inakuwa kificho ambayo ni inavyo na kama tamu sana. Na unapata pale ambapo mama mmoja anauza hivi ili aweze kupata pesa ya matumaini yake ili aweze kutumia kwa njia nyingi sana. Na wakati wowote ambapo anataka kwa kufanya jambo lolote ampite chochote.

Matawi haya ni matawi ya ndizi pale ambapo ndizi ina thamana tena sana kwa mwili ya binadamu kuwa inaweza kusibisha na kwenye jamii yako na kazi ambayo unaifanya kwa urahisi tena zaidi.

Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni ng'ombe wenye afya njema, ng'ombe makubwa inaonekana yanatoa maziwa mengi na mwenyewe anapata pesa kwa hayo maziwa akiuza kila siku. Na ng'ombe hawa haitaki pesa mingi ili kushibisha hao.

Ndizi hii inaonekan kuwa imeiva na inaonekana kuwa ni ndizi tamu tena zaidi, ndizi hutumika kwenye mwili kupata mahitaji ya mwili na pia hushibisha na pia hutengeneza mwili ikuwe na afya njema.

Mtu huyu ananyunyuzia dawa ng'ombe ili atoe kupe, kupe inaharibu ng'ombe zaidi kunyonya damu ya ng'ombe inafanya ng'ombe awe na damu kidogo na awe na kupe nyingi, ananyunyuzia kutoa kupe na azuie kupe nyingine madogo madogo kuzuiwa kabla ya kukua.

Mahindi haya yamo shambani na yanaonekana kuwa yamekuliwa na wadudu tena zaidi na mahindi hayatakuwa mahindi mazuri ama hayatakuwa mahindi yenye afya njema tena kwa sababu ya wadudu wameharibu mahindi haya.

Chakula haya yanaitwa ndizi, na yanaonekana kuwa ni vyakula vingi tena sana, yamekomaa na yako tayari kukuliwa tayari kupikwa , unaweza kutengenezea uweke kwa nyumba ili yawe ndizi na unaweza kula pia tena.

Ng'ombe hili linaonekana kuwa na ugonjwa mbaya wa ngozi pale ambapo unaweza pata ng'ombe ina sababisha ng'ombe kuwa na uwezo wa kutembea ama uwezo wa kukaa chini kwa amani na huu ugonjwa unaweza kuhatarisha maisha ya wanyama wengi.

Mwanamke huyu anakama ng'ombe.Ng'ombe huyu anaonekana kuwa na maziwa teletele pale ambapo maziwa yamo karibu kujaa. Inaonekana kuwa ng'ombe hii inalishwa vizuri tena na mtendakazi wake.